Kwenye kituo hiki cha kusambaza umeme, kuna miundo mbalimbali ya chuma yenye waya. Pia kuna minara mirefu ya chuma. Waya nyingi za umeme zinaonekana zikipita juu na chini.

Eneo la kituo kidogo cha umeme inaonesha kazi kubwa ya viwanda inayohusiana na usambazaji wa umeme. Kuna wafanyikazi na vifaa maalum kuonesha shughuli zinazoendelea.

Kituo hiki cha kuzalisha umeme ni cha nishati ya jotoardhi kutokoana na mabomba makubwa na miundo ya chuma. Kuna wanafanyikazi ambao wamevaa nguo za kazi . Pia, kuna barabara na njia za kutembea zilizotengenezwa ndani ya eneo hilo la viwnada.

Mtambo huu mkubwa wa kuzalisha umeme unaweza kuwa wa joto ardhi, kutokana na moshi. Kuna majengo makubwa ya viwanda yanayounda mtambo. Pia kuna kituo kikubwa cha kusambaza umeme. Kuna barabara zinazopita karibu na mtambo.

Kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme kinatumiamvuke. Inatokana kuwepo kwa mapambo mengi yanayopita ardhini, majengo ya mitambo na moshi. Pia kuna nyaya nyingi na nguzo ambazo zinaonekana kuwa kituo cha kusambaza umeme.

Kwenye kituo hiki cha kupoza umeme wakati wa jioni au usiku mapema, kuna miundo mbinu muhimu ya usambazaji wa umeme. Ikionyesha utata na ukubwa wa vituo hivi. Kuna transformer kubwa kadhaa ambazo zimezungukwa na changarawe kwa ajili ya usalama. Pia taa za kituo zimewashwa ili kutoa mwangaza.

Kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme kimewekwa katika eneo lenye milima. Kuna majengo kadhaa makubwa yenye paa za rangi ya kijani kibichi na kuta za chuma. Kuna mabomba makubwa yanayounganisha majengo tofauti. Kuna minara ya kupozea yenye rangi ya kijani kibichi.

Matatizo ya makazi hasa katika maeneo la mijini. Eneo hili limeadhiriwa vibaya likionyesha tofauti kubwa kati ya makazi ya kudumu na makazi yaliyoharibiwa. Pia linaonyesha hatua kali zinazochukuliwa na serikali kukabiliana na makazi yaliyojengwa katika maeneo hatarishi.

Mabomba mawili ya maji yamepasuka na maji yanatiririka kwa nguvu ikiashiria upotevu mkubwa wa maji. Hii inahitaji hatua za haraka za kurekebisha miundo mbinu hio, ili kuhakikisha huduma bora ya maji.

Mandhari ya asili yenye vipengele muhimu vya ardhi, maji na uwepo wa binadamu ikionyesha mwingiliano kati ya mazingira na jamii. Pia kuna safu ya milima mirefu.

Tukio la serikali za mitaa inayohamasisha au kuzindua mradi wa kijamii, labda unaohusisha uboreshaji wa mazingira. Kuwepo kwa viongozi na zana za kazi kunaashiria kuanza rasmi kwa shughuli fulani yenye lengo la kuendeleza jamii.

Simba hao wawili, dume na jike, wamesimama karibu sana, inaonyesha upendo, urafiki na ukaribu kati yao. Inaonyesha uzuri wa kutunza wanyamapori katika makazi yao ya asili.

Katika mandhari hii ya wanyama pori kuna twiga mrefu mwenye rangi ya kahawia na madoa meusi. Anatembea kwa njia wa udongo. Mbele yake kuna gari jeupe la abiria likiwa na tairi ya akiba iliyopandikwa nyuma. Kuna nyasi iliyokauka ikionyesha kua huenda ni msimu wa kiangazi.

Mjengo kubwa na muhimu, ambalo linaonekana kuwa jengo la serikali kutokana na mnara wake maarufu wa saa na usanifu wake. Hii inatoa taswira ya kihistoria ambapo, jengo liko katika hali nzuri, na kukiwa na utulivu.

Watu hawa ni wanne. Inavyoonekana, wanashughulika katika upandaji wa miti . Mwanamke amepanda mti na anamwagilia changa kwenye mti huo mdogo. Wanaume wamesimama wakitazama.

Sehemu hii inaonekana ni chafu sana. Kuna takataka za aina mbalimbali. Pale mbele kuna miti na mimea mengine. Kando ya takataka hizi kuna nyaya za stima.

Mwanaume huyu ambaye amevaa barakoa amesimama karibu na twiga katika eneo la wazi ambalo linaonekana kuwa hifadhi ya wanyama pori ,Hii inatoa hisia ya mwingiliano wa karibu na wanyama pori katika mazingira salama na yaliyodhibitiwa.

Mnyama huyu ni kifaru. Ana rangi ya kahawia kijivu na pia ana pembe ndefu iliyopinda. Anakula nyasi zilizowekwa chini kwenye sehemu lililofungwa. Inavyoonekana yuko katika hifadhi au bustani ya wanyama.

Watu wanasukuma toroli lililobeba mizigo mikubwa yanayoonekana kama taka. Reli inatumika kama njia ya usafirishaji. Taswira hii inaonyesha hali ya mazingira na uchafuzi wa taka katika baadhi ya maeneo.

Tukio la kulisha ndovu inawakilisha kazi muhimu wa uhifadhi wa wanyama pori, hasa kwa species zilizo hatarini kama ndovu. Inaonyesha uhusiano wa kipekee kati ya binadamu na wanyama hawa, na juhudi za kuwalinda.

Kundi la tembo wakiwemo watoto, wako katika mazingira ya asili. Udongo uliopo chini na kwenye mili ya watoto wa tembo, una rangi nyekundu iliyokolea. Nyuma yao kuna mimea ya kijani kibichi na vichaka, ikionyesha mazingira ya pori.

Taswira halisi ya changamoto zinazowakabili wakazi wa makazi duni hasa kukabiliana na hali mbaya ya hewa kama vile mvua na mafuriko. Inasitiza umuhimu wa kuboresha miundombinu na huduma za msingi katika jamii hizo.

Simba yuko nyuma ya uzio wa chuma na mkono wa binadamu unaelekea kwake. Inaonekana kuwa mtu huyo anajaribu kumgusa au kumpa kitu. Nyuma ya simba kuna udongo na mimea michache. Eneo hili linaweza kuwa ni ya wanyama pori.

Kwenye eneo hili, kuna makazi mengi yaliyopangwa vibaya. Kuna nyumba nyingi zilizojengwa karibu karibu. Pembeni, kuna mtu anayeonekana kuvaa nguo nyeusi, ishara kuwa amechaguliwa rasmi. Kwa umbali, kuna daraja linalovuka mto.

Ubomoaji wa majengo unaendelea hapa. Mashine ya kubomoa kinaendelea na kazi ya kubomoa paa la jengo. Chini ya mashine kuna mabaki ya ujenzi. Muundo wa majengo yaliyobomolewa unaashiria kuwa yalijengwa bila kufuata taratibu rasmi za ujenzi.

Kwenye jiji kubwa, kuna majengo marefu yenye miundo tofauti. Pia, kuna majengo mengine. Katikati ya majengo, kuna barabara zenye magari hupitia. Pia kuna miti na mimea ya kijani kibichi.

Kifaru amesimama kwenye nyasi ilyo kauka nyuma yake kuna majengo marefu na mimea michache inavyo onekana hili ni hifadhi la wanyama pori liyo karibu na jiji.

Mwanamume huyu amesimama katika eneo la nje, amevaa shati lenye mikono mifupi la rangi ya kahawia na bluu, Suruali ya jeans na viatu vya wazi. Ameshikilia mamba mdogo mkononi. Nyuma yake kuna ukuta mkubwa uliofunikwa na mimea mingi ya kijani kibichi.

Eneo lililoharibiwa vibaya ikionyesha hadhari za mafuriko au maafa mengine ya asili. Inaonyesha makazi duni ambapo miundo mbinu ni dhaifu na huhadhiri kirahisi. Uharibifu unaonyesha hadhari kubwa kwa maisha ya watu waliohadhirika.

Makazi yasiyo rasmi au mtaa wa mabanda ambayo ni ya kawaida katika miji mingi inayoendelea. Inaonyesha msongamano wa watu, ukosefu wa miundombinu msingi na matumizi ya vifaa duni vya ujenzi. Hali hizi huadhiri pakubwa maisha na afya ya wakazi.

Nyati hawa wamesimama ndani ya maji. Inavyoonekana wanakunywa maji. Pale kando ya mto kuna mimea. Pia kuna barabara ndogo.

Hapa ni mandhari ya starehe na ya kupendeza katika mazingira ya asili. Mwanamke ameketi kwenye shuka na amevalia nguo nyepesi yenye maua. Nywele zake zimesokotwa kwa mtindo wa rasta ndefu. Juu ya shuka kuna vyakula na vinywaji. Nyuma yake kuna mti mkubwa.

Tumbili ameketi chini ya mti mkubwa. Anaangalia upande wa kushoto. Nyuma yake kuna majani mengi ya kijani kibichi na mimea mingine. Ana manyoya ya rangi mbili ambayo ni kijivu na nyeusi.

Kwenye jukwaa la ndani kuna onyesho la kitamaduni. Wachezaji wamevalia mavazi ya asili wengine wamevalia mavazi yenye manyoya na wengine wamevalia mavazi rahisi tu. Kuna viti vya njano vilivyopangwa kwenye safu pia kuna mwangaza mzuri.

Tembo hawa wanatembea polepole kando ya barabara. Kuna gari lililoegeshwa kwenye barabara hilo. Pia kuna mabwawa madogo ya maji na mimea. Mawingu meupe yametapakaa pale juu.

Mwanaume huyu ana ngozi nyeusi, anakunywa maji kutoka pakiti ya plastiki ambayonii wazi, ameshikilia pakiti hiyo kwenye mkono wa kulia. Pia amesimama chini ya mti, mandhari haya yanaonekana ni nje.

Mtu huyu amesimama kwenye njia ndogo. Ameshikilia mamba mdogo mkononi. Amevalia shati ya khaki na buluu. Pia amevalia long'i ya jeans . Amevalia viatu vya wazi. Mgongoni amebeba begi.

Mti huu mkubwa umesimama peke yake. Una matawi mengi na majani ya kijani kibichi. Pia chini yake kuna nyasi ya kijani. Kwa umbali tunaona miti mingi.

Kundi la tembo watatu wanaonekana wakila mimea ya porini. Tembo hawa huishi porini. Wana pembe na masikio makubwa. Inavyoonekana, wanyama hao wako katika makazi yao ya asili.

Mazingira haya ni machafu sana. Taka limetapakaa kila mahali. Kuna mtu ambaye amelele juu ya taka hizo. Inamaanisha kuwa labda mtu huyu hana pahali pa kuishi.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi inayowakilisha maisha ya mjini. Kuna matatu lililopambwa vizuri sana na pia kuna watu wanaopita kando ya matatu hiyo.

Magari ya rangi ya kijani kibichi na yenye michoro mbalimbali yako kwenye mtaa huu. Mbele ya gari moja kuna kibao kikubwa chenye bei ya nauli. Namba ya usajili inaonyesha kuwa ni ya hapa Kenya. Watu kadhaa wako karibu na gari hilo wakiwemo makanga wanaovalia jaketi za rangi ya zambarau. Pia kuna abiria wanaopanda na kushuka.

Katika eneo hili la mtaa kuna shughuli nyingi. Kuna gari la abiria ya rangi ya zambarau lililoegeshwa kando ya barabara. Namba ya usajili inaonyesha kuwa imesajiliwa hapa Kenya. Nyuma yake kuna magari mengine ya abiria. Wanaume wawili wamesimama karibu na gari hilo. Mmmoja amevaa sare ya buluu, vesti ya kijani kibichi na kofia inayoonekana yeye ni polisi.

Mandhari ya usafiri wa umma kuna matatu ya abiria ya rangi ya njano na machungwa, na pia kuna watu wanaotembea. Kondakta anaonekana akiwa amesimama karibu na dirisha, na pia kuna watu wenye wako ndani ya matatu hiyo.

Watu wengi wako kwenye kituo hiki cha usafiri. Wengine wanasimama huku wengine wakitembea. Pia ,kuna mabasi ya rangi tofauti yaliyoegeshwa kando ya barabara. Namba za usajili zinaonyesha kuwa ni za hapa Kenya. Kuna pikipiki na mtu anayesukuma mkokoteni.

Eneo la maegesho ya magari ya abiria ambapo matatu na mabasi tofauti yanatumika kusafirisha abiria pamoja na mazingira ya mijini na majengo ya makazi. Taswira hii, inaonyesha umuhimu wa usafiri wa umma.

Basi la abiria lenye rangi ya zambarau na lenye maandishi yaliyoandikwa kwa herufi kubwa kwenye kioo cha mbele limeegeshwa kando ya barabara. Kuna mabasi mengine nyuma yake. Kando yake, kuna mtu ambaye amevaa sare ya buluu yenye koti la manjano labda ni kondakta. Pia kuna mtu ambaye amevaa kofia ya buluu na shati la rangi nyepesi.

Katika eneo hili la mjini, kuna shughuli za usafiri, kuna basi la abiria lenye rangi ya kijani kibichi na michirizi ya kijani iliyokolea, limeegeshwa kando ya barabara. Jina la kampuni limeandikwa kwenye basi hilo. Abiria mmoja anaonekana ndani ya basi, kando ya basi kuna mwanamke aliyevaa vesti nyeupe na nyeusi. Anaonekana kuwa mfanyikazi wa basi hilo.

Barabara yenye shughuli nyingi kuna mchanganyiko wa trafiki, watembea kwa miguu, biashara ndogo ndogo na miundo mbinu ya kisasa ikiongozwa na alama muhimu ya barabara. Pia kuna gari la usalama.

Katika barabara kuu kuna msongamano wa magari. Magari haya ni ya aina tofauti, kuna basi, lori, matatu na magari za kibinafsi. Kando ya barabara kuna majengo mengi ya ghorofa. Pia, kuna mabango ya matangazo na taa za barabarani.

Kuna shughuli nyingi kwenye mazingira haya ikiwemo magari mengi na watu. Msongamano wa magari unaonekana na watu wanatembea kando ya barabara. Pale katikati kuna lango la kuingilia na ndani yake kuna majengo madogo. Pia, kuna njia ya reli lenye nyasi na vichaka kando yake.

Eneo lenye shughuli nyingi na kelele za jiji. Inaonyesha hali halisi ya usafiri wa umma ambapo mabasi na pikipiki hutumika katika usafirishaji wa watu. Pia, inaonyesha utofauti wa watu na mitindo yao ya maisha katika mazingira ya mjini.

Matatu, maduka na mabango ya biashara yanaonekana hapa. Hii inaonyesha shughuli nyingi katika mji. Maeneo yaliyotangazwa kwenye matatu yanaonyesha kuwa mahali pa kuondoka au kufikia kwa safari za kati ya miji.

Eneo la barabara lenye shughuli nyingi. Linaonekana kuwa ni eneo la mjini lenye msongamano. Kuna magari mengi ya aina tofauti na pia kuna watu wengi. Watu watatu wamevalia sare ishara kwamba ni polisi. Nyuma kuna majengo marefu.

Stesheni ya magari kuna matatu na mabasi. Kuna wanaume ambao wamesimama labda wakisubiri kusafiri. Kuna mwanaume mmoja pia hapa anatembea akiwa amebeba faili.

Kwenye kituo cha mabasi, kuna mabasi ya aina mbali mbali. Kuna magari na boda boda insyopitia katikati ya barabara ikiwa imebeba watu. Kuna watu wengi ambao wanafanya shughuli zao mbali mbali.

Mabasi ya abiria yanaonekana hapa. Mabasi haya yana rangi tofauti tofauti. Pia kuna watu wanaoonekana kando ya mabasi haya. Hao watu wanafanya mashughuli tofauti tofauti.

Kwenye kituo cha magari kuna magari ya aina mbalimbali. Kuna mabasi na pia kuna magari ya kibinafsi. Kuna watu ambao wamevaa sare kumaanisha kuwa labda kuwa ni polisi, ila pia kuna raia ambao wamesimama.

Basi hili ni la abiria. Lina rangi la manjano, nyeusi na kijivu. Jina la basi hili limeandikwa pale juu. Kuna mtu mmoja ambaye amesimama kwenye mlango wa basi huu.

Kwenye stesheni ya magari, kuna magari tofauti tofauti. Pia kuna watu ambao wamesimama, labda wakisubiri kusafiri. Huko kando, kuna watu ambao wanatembea kwa miguu, wakiwa na mashughuli zao mbalimbali.

Basi la abiria la matatu la kenya, limepakwa rangi nyekundi na limepambwa sana. mwanamke mmoja anaonekana akitaka kupanda kwenye basi hilo, mwingine anaonekana akiskiza mziki hapo mbele. Kuna watu wengi sana kwenye mazingira haya.

Hali ya barabara ya pembezoni, ambapo kuna mwingiliano wa shughuli za binadamu. Ukosefu wa miundombinu safi ya maji na taka, na matumizi ya bararara isiyo ya lami. Hali hii inaweza kuwa changamoto kwa afya ya umma na usafiri.

Lori la kijani kibichi linasafiri barabarani. Linabeba takataka na watu wachache. Upande wa nyuma, mifuko miwili imefungwa. Kando yake kuna majengo marefu. Pia kuna miti na magari yanayoonekana kwa umbali kidogo. Watu wachache wanatembea kando ya barabara.

Mabomba haya makubwa yamechakaa na kutu yakiwa yamewekwa nje kwenye eneo lenye nyasi na udongo. Inavyoonekana, yanatumiwa kusambaza maji kutoka eneo moja hadi lingine. Nyuma yao, kuna eneo lenye miti mikubwa yenye majani mabichi. Pia, kuna pipa la kijani kibichi ambayo inaweza kuwa pipa la taka.

Karibu na mto, kuna mrundiko mkubwa sana wa takataka wa aina mbalimbali. Maji yanaonekana kuwa meusi na machafu, ikionyesha kuwa yanaweza kuwa yamechafuliwa. Kuku mmoja anaonekana akitafuta chakula katikati ya taka, na mtu mmoja anaonekana kwa mbali.

Mfereji mkubwa na mpana umetengenezwa ardhini. Sehemu kubwa ya chini ya mfereji imefunikwa na maji yaliyochanganyika na udongo. Kuna mawe mengi yaliyotawnyika ndani ya maji. Takataka chache zimetawanyika ndani na karibu na mfereji. Pia kuna kivuli cha mtu kando ya mfereji.

Mazingira haya yamechafuliwa sana. Kuna rundo kubwa la takataka mbalimbali ikiwemo nguo, plastiki na vitu vingine- vingine. Pale nyuma, kuna eneo kubwa lenye nyasi ndefu na vichaka, pia kuna ukuta wa mawe na majengo mengine yaliyopakwa rangi.

Shimo hili lime chimbwa ardhini, limejaa maji yenye matope chini karibu na shimo kuna mabomba pia kuna mabaki ya vitu vingine kama vile vijiti au vipande vya uchafu inavyoonekana mabomba haya yamechimbwa ardhini ili kupeleka maji kutoka sehemu moja adi sehemu ingine.

Mfereji uliochimbwa ardhini. Ndani ya mfereji huo kuna bomba moja kubwa nyeusi. Kando ya bomba hilo kuna nyanya nyingi.